Mgonjwa huyu ako kwenye ICU anahudumiwa na hawa madaktari wawili. Anatiwa bomba ndani ya koo ili iweze kufikisha hewa kwenye mapafu yake.

Huyu mtoto anaangaliliwa na daktari ilikujua hali anayopitia na kujua kilichosababisha alama alionazo kwenye mikono zake.

Mzee huyu ambaye amevaa mask ya buluu na kofia anapewa chanjo na daktari.

Hawa nesi wawili walio katika chumba hiki, wanahudumia hawa watoto wanne. Hawa watoto wamewekwa katika hizi mashini, ambazo zinasaidia kufuatilia hali ya watoto.